Hapa ni hosipitali ambao naona mama mmoja, daktari na mtoto ambaye ameletwa kupata matibabu, huyu daktari anashughulikia huyu mtoto ili apate maisha bora.

Hapa kuna dawa ya Vitamin D3 lenye inatumika na watu wenye wamekosa ladha kwa mdomo yao pia wamepunguza mwili kwa ngozi yao. Vitamin D3 ni dawa muhimu kwa maisha ya binadamu.

Huku naona watu wamekaa chini mmoja amesimama na onyesha ya kwamba huyu anawaelezea mbinu ya kuweka mazingira ikuwe safi na pia jinsi ya kupata matibabu.

Hii ni dawa kwa jina la Ghudatun. Ghudatun ni dawa nzuri sana kusaidia kwa maisha ya binadamu kufanya dume kupanuka. Hii Ghudatun hutumika na wenye wako na shida ya dume wenye, zenye hazipanuki.

hapa naona watu wawili mmoja amevaa barakoa pia na vizuizi ama ukipenda hand gloves . Anafanyia mwingine huduma ni kama huyu mwenye anafanya huduma ni daktari anafanyia mgonjwa huduma.

Hapa ni hospitali na chumba kimoja ya hospitali ya kuhudumia wagonjwa wenye wako na shida kwa mdomo ama kwa meno. Sasa hivi naona daktari anamhudumia huyu mgonjwa.

Hapa ni kijiji moja humu nchini. Katika hiki kijiji naona kumekewa maji kwenye mitungi ama ukipenda tank kumaanisha hao maji, hao watu wanapata maji kwa njia rahisi sana.

Hapa ni hospitali. Kwenye hili hospitali naona watu wawili mmoja amebeba mtoto mwingine amebeba dawa mkononi kumaanisha huyu mwingine ni daktari anataka kufanya matibabu kwa huyu mama mwenye amebeba mtoto.

Hapa naona ni kama hospitali, na kwenye hili chumba kuna mama mmoja ambaye amejifungua na kupata mtoto. Kumbe hospitali ndio mahali pazuri pa kujifungua kwa kina mama kwa njia rahisi.

Hapa kuna dawa aina ya Feosol. Feosol ni dawa yenye inaleta nguvu kwa damu. Feosol ni dawa huleta kitu inachojulikana kama iron kwa damu.

Hapa ni hospitali ambayo naona daktari akihudumia mgonjwa mmoja, akimuuliza vile afya yake inaendelea, na kisha baadaye atapata matibabu. Serikali ya kenya imeweka mikakati hizi ili wahakikishe ya kwamba kila mmoja wa Kenya, amepata matibabu na apate afya nzuri.

Kwenye ofisi kabisa ya kuhudumia wagonjwa hospitali, naona madaktari wanahudumia wagonjwa wanao na magonjwa mbalimbali kwa hospitali wakikuja na kisha baadaye watapata matibabu kwa ubora ya maisha.

Kwa hili tukio naona watu wakiwa wanatembea kwa maji. Pia naona gari moja la aina ya lori imeanguka kwenye hili maji. Inaonekana hili ni barabara na hii mafuriko ya maji imesababisha lori kuanguka.

Hapa naona mama wawili. Mama mmoja amebeba mtoto na mama mwingine ameshika nguo kwa beseni moja. Inamaanisha amenunulia huyu mama mwenye amebeba mtoto baada ya kujifungua, nguo za mtoto.

hapa ni hospitali na pia naona kuna madaktari wawili ni kama mmoja wao anafanya usafi ili vitu wakae sawa na mwingine nikama anahudumia mtoto mwenye amelala kwa kitanda.

Hapa ni chumba cha madawa. Inaonekana hapa kuna madawa tofauti tofauti ambazo zinatibu magonjwa mbalimbali. Hapa pia kuna dawa za kufanyiwa chanjo kwa mwili kuzuia virusi.

Kwenye chumba naona watu wawili wakiwa ni madaktari na moja na tatu ni mgonjwa. Hawa madaktari ni kama wanafanya upasuaji kwa huyu mgonjwa ili awe na maisha poa.

Hapa naona kuna daktari mmoja na ako na madawa zingine tatu za aina ya MMR II, MMR II hutumika kwa chanjo kuzuia virusi mbalimbali zinaezashika mwili ya binadamu.

Hii ni kituo kimoja cha kuhudumia wagonjwa wenye wako na magonjwa tofauti tofauti, hapa sasa naona daktari mmoja anamwangalia mgonjwa mwenye anaumwa na masikio yake.

Hapa naona kuna madawa totauti tofauti. Hizi madawa zikijumuishwa pamoja zinatibu ugonjwa mmoja, pia kuzuia virusi na kuongeza nguvu ya mwili.

Naona hapa kuna watu watatu wakiwa wawili kwa hao watatu, wawili ni madaktari, mmoja ni mtu ambaye anahudumiwa kujua hali yake ya joto mwilini. Hao madaktari wanatumia hii mbinu kusaidia raia.

Hapa naona kuna watu wanne. Kati ya hawa watu wanne watatu ni madkatari wanahudumia mgojwa ambaye amelala na anapata matibabu ya meno.

Hapa naona mama mmoja ambaye ni daktari anamhuudumia mtoto ambaye ni mchanga zaidi amewekwa ndani ya glasi bado. Huyu mama anahudumia huyu mtoto iliapate afya bora.

Hapa naona kuna mtu mmoja amebeba mashine ya kupiga dawa kuzuia wadudu mbalimbali kuweka mikakati ya kwamba mazingira imekuwa safi.

Hii ni chumba kimoja cha hospitali, kwenye hiki chumba hufanyiwa oparesheni ama upasuaji, kwenye hii chumba naona madaktari watatu ambaye ni kama wanafanya upasuaji.

Hapa ni chumba cha dawa, aina mbali mbalimbali tofauti. Hizi dawa hutibu vitu tofauti tofauti. Dawa kama Supamax ziko hapa, dawa kama Benmax iko hapa na Alphamox pia hupata kwa hii nyumba ya dawa.

Hii chumba kingine kizuri sana katika hospitali. Hii chumba ni cha kuhudumia watu ambao wanafanyiwa upasuaji. Kwa hili chumba naona madaktari tofauti madaktari watano ni kama wanataka kuhudumia mgonjwa.

Hapa naona mtu mmoja akiwa katika chumba cha kuweka madawa, akionyesha madawa vile zinafanya kazi. Na hizi madawa ni za aina mbali mbali si dawa moja tu lakini ni dawa tofauti.

Hapa ni hosipitali ambayo naona watu wawili. Kuna daktari amevaa manguo ya nyekundu na amevaa barakoa, anamueleaea zaidi mwenye amekuja kupata huduma namna ya kusafisha meno ikuwe safi.

Baada ya mvua kubwa, kuna mafuriko ya maji hadi katika barabara inayoadhiriwa na abiria kuenda shughuli zao, pia inaadhiri maisha ya binadamu.

Hapa ni eneo moja safi sana ambayo naona kumewekwa choo hii choo imewekwa kusaidia watu kutumika kwenye haja ndogo ama haja kubwa ili izuie uchafu wa mazingira.

Hapa naona dawa moja ameshikwa na mkono wa daktari. Hii dawa aina yake ni kutumia kama dawa ya chanjo ya kuzuia virusi mbalimbali pamoja na magonjwa zingine.

Hapa naona kuna daktari mmoja anaangalia madawa ni kana kwamba anaangalia tarehe ya hizi madawa kuharibika huyu daktari pia amevaa barakao na dust coat ya meupe.

Baada ya mvua kubwa kunyesha, kumekuwa na mafuriko ya maji kwenye barabara kusababisha hasara mingi sana, wanabiashara na abiria wenye wanatumia magari ama pikipiki.

Hapa kuna dawa mmoja yenye imewekwa kwa chupa ya glass chhupa ya kioo. Hii ni dawa imeandikwa Yellow fever, Yellow fever hufanyiwa chanjo kwa watoto ili kupunguza joto na maradhi mbalimbali.

Kwenye eneo hili naona watu wengi sana ,hapa pia naona kuna mporomoko wa nyumba ingine kubwa ambayo ilijengwa na imeanguaka, hili limeleta maadhiriko sana kwa maisha ya wakaaji wa hapa.

Hapa naona watu wengi wamesimama kando ya barabara pia naona maji ni kama kulikuwa na mafuriko ya maji, miti pia zimeanguka kwa hii maji, inaonekana kama hii ilikuwa daraja na maji ilikuwa mingi ikakuwa na mafuriko sana.

Hii ni kliniki moja ya watoto na mama na watoto wadogo. Wanapeleka watoto kupata chanjo kuzuia virusi mbalimbali kama polio na vinginezo. Hawa watoto wanahudumiwa na wahuduma wa kwanza na madaktari hapa kwenye hichi kituo.

Huduma ya matibabu ikiendelea, hapa daktari mmoja wa kike anasaidia mme mmoja kupata matibabu ili apate maisha mazuri kulingana na ugonjwa mbalimbali ama aina ya virusi alivyokuwa nayo. Huyu mgonjwa atapata nafuu kuonyesha ya kwamba madaktari husaidiana tena sana hapa nchini.

Kwenye hii nyumba naona mama mmoja amefurai na mtoto wake, ni kama huyu mama amejifungua kwenye hili hospitali, kumbe hospitali husaidia kina mama kujifungua pazuri sana.

Hapa naona kuna aina ya madawa mbili tofauti, hizi madawa zinatibu ugonjwa moja, pia na kuzuia maradhi, na virusi mbali mbali kwa mwili.

Hapa kuna watu wawili wamevaa barakoa wote. Hawa watu wawili, mmoja ni daktari ambaye anahudumia mama mwengine akiketi chini akikuja kutafuta matibabu kwa kupata maisha nafuu.

Hapa naona kuna aina za madawa tatu tofauti hizi madawa zote zinaongeza kwa mwili ladha ya aina ya vitamin 3D na zinatibu kitu kimoja na ziko tofauti

Hapa naona vitu tofauti tofauti ya mganga ikiwemo pia naona kitu kama bibilia pia naona mtu mmoja mkono yake ni kama huyu ndio mganga ama..

Hii ni hospitali, kwenye hii hospitali naona watu wawili, mmoja ni daktari mwingine ni mgonjwa ambaye amekuja kupata matibabu na naona huyu daktari anampea matibabu ili apate maisha bora.

Hapa naona ni kama jikoni. Kwa hii jikoni kuna vitu vingi sana. Hapa naona kuna nyungu zingine, moja ikitoa moshi kumaanisha mtu anapika hapa kwa hii jikoni yake.

Hapa naona watu wawili na mtoto kwenye hawa watu wawili mmoja ni mama wa mtoto mwingine ni daktari ambaye anamuhudumia huyu mtoto ili apate afya bora.

Kwenye hili nyumba naona kuna madaktari wasita tofauti. Hao madaktari ni kama wanafanyiwa upasuaji wa mgonjwa mmoja ambaye aliletwa akiwa mgonjwa ili apate nafuu na kupona.

Hapa naona kuna watu watano na hawa watu ni kama maafisa wa afya wakipiga dawa hapa maeneo kuzuia virusi mbalimbali na maradhi hili watu wa eneo hili wakuwe na maisha bora.

Hapa ni kituo kimoja nzuri ya kuhudumia wagonjwa wenye wakona shida tofauti tofauti. Kwenye hiki kituo ama hospitali naona kuna mama mmoja mbele anapata matibabu.

Huyu mwanamdada amefurahi sana akiona mtoto amebeba mkononi mwake. Huyu mwnadada huonekana ni kama daktari ambaye amemsaidia mama mmoja kujifungua.

Hapa naona watu wawili, kati ya hao watu wawili mmoja ni daktali na mmoja ni kama mgonjwa ambaye anayehudumiwa kiafya kwa macho yake ili aweze kupata kuona vizuri.

Hapa naona watu wawili. Katikati ya hao watu wawili mmoja wao ni kama daktari anatumia mashine ingine kubwa kuangalia macho ya mwenzake ili ampee matibabu kikamili.

Hii ni hospitali, hii hospitali hii chumba ni cha watoto, naona wametembelewa hawa wasaidizi wametembelewa na governor wa Kisumu County, Professor Anyang Ny'ong'o kuangalia hali ya watoto wenye wako hapa hii inaonyesha ya kwamba anajali sana maisha ya hawa watoto kwa hii county yake.

Hii ni dawa ya MMR. MMR ni dawa ambayo inatumika kwa chanjo kwa maradhi mbalimbali yenye inashika mtu akiongeza umri. Dawa ya MMR pia hutumika kuchanja watoto kuzuia magonjwa mbali mbali.

Hapa naona kuna dawa aina ya MMR II. Hii MMR II ni dawa ambayo hufanyiwa nayo chanjo kuzuia magonjwa kama measles ama kuzuia virusi mbalimbali.

Hapa kuna mtu mmoja amebeba chupa yenye imebeba madawa. Ameweka madawa mbili kwa mkononi mwake kumaanisha anataka kumeza dawa ya kuwa anahisi vibaya mwilini mwake.

Hapa naona kuna mtu mmoja amevaa nguo ya kijani kibichi, huyu mtu ako mahali pa kunawa mikono, kumaanisha anataka kusafisha mikono yake baada ya kuchafuka na vitu vingi.

Kwenye hili hospitali naona watu wawili. Mmoja anakaa daktari na huyu daktari anamhudumia mtoto mwengine hapa chini kupata matibabu na kuwa na afya bora.

Hapa naona shamba ingine kubwa na kuna mkulima ambaye anapiga dawa kwa hili shamba ili wadudu wasiingie kwa matawi ya mmea enye ameweka kwa shamba yake.

Kwenye hili tukio naona watu wa kijiji wameenda kutafuta maji na wheel barrow eneo mbali zaidi. Hii pia, hii inaonyesha pia hapa kupata maji si rahisi vile na inatakikana serikali wafanye kitu ili wananchi wapate maji safi kwenye hiki kijiji.

Hapa naona mtu mmoja na vitu tofauti tofauti huyu mtu ameshika kiwasi kwa mkononi mwake na anaonekana kama ni mganga ambaye anagangua kitu.

Hapa naona watu watatu. Hawa watu watatu mmoja wao ni askari ambao anaweka usalama na wawili ni madaktari. Hao madaktari ama ofisa wa usalama wanafunza watu mbinu ya kuosha mkono kutumia sabuni.

Kuna madaktari wawili na mgonjwa mmoja ambao wanafanyiwa oparesheni ya kungoa meno, ni kana kwamba huyu mgonjwa amekua na maumivu ya meno.

Hii ni hospitali, kwenye hili hospitali naona mgponjwa ambaye amelazwa na ako kwa kitanda , pia naona daktari ambaye anamhudumia kiafya na apate maisha bora.

Apa naona kuna mkulima mmoja ambaye anapiga dawa kwa shamba lake ili azuie magonjwa mbalimbali kushika matawi ama wadudu wasichafue shamba.

Hapa naona mama mmoja ambaye amefurahi sana, anatumia maji kwenye mfereji kunawa mkono ama kusafisha mkono yake ili ikue safi. Kumbe maji hutumika kwa njia nyingi tofauti tofauti.

Hapa kuna dawa ingine ya super D3 super D3 ni dawa yenye hupatikana katika ama hosipitali inatumika kwa watu wakona magonjwa tofauti inatumika ilikuzua virusi kuingia kwa mweli yao.

Hapa ni eneo moja katika kaskazini mashariki mwa Kenya. Hapa eneo hili kumekauka sana hadi hakuna matawi za miti. Inamaanisha hapa kupata maji si rahisi mno.

Hapa ni hospitali. Naona kuna mashini moja ya kutumia hapa hospitali kwa wagonjwa. Vile vile naona daktari mmoja akisafisha hiyo mashini baada ya kutumika. Inaitwa scanning machine .

Hapa kuna dawa ingine ambayo hutumika kuchanja ama kumeza, kuzuia na kutibu magonjwa tofauti tofauti, Pia kuzuia virusi kuingia kwa mwili.

Hapa naona kuna mzee mmoja alienda kupata matibabu, na kwa neema ya mungu huyu mzee anapewa matibabu kuzuia ama kutibu magonjwa mbalimbali.

Hapa naona kuna madawa za aina tofauti tofauti. Hizi madawa zimewekwa kwa chupa ya kioo. Hizi madawa hutumika na wenye wamekoza nguvu mwilini ili wapate nguvu kufanya kazi.

Hapa naona kuna mtu anaweka dawa mkononi mwake, iliameze na kutibu magonjwa ya homa ama kuzuia maradhi mbalimbali ikiweko virusi vya mwili.

Nona daktari mmoja anafunzwa watu wa kijiji jinsi wanaeza linda mazingira yao ili wasipate magonjwa mbali mbali. Huyu daktari wa kike akona ujuzi mbali mbali, ujuzi wa juu kabisa kuonyesha hao watu vile wanaeza linda mazingira yao.

Eneo hili naona watu wengi sana hawa watu pia naona ni maporomoko ya nyumba na pia naona kuna kwingine amelala ni kama hii poromoko imesababisha vifo vya watu

Hapa naona mama wawili mwingine akilala kwa kiti ni kana kwamba anaskia vibaya zaidi akilia na mama mwingine amevaa vizuizi ya virusi kwa mkono wake kumaanisha anataka kumhudumia huyu mama kumsaidia labda kujifungua .

Hapa naona watu watatu. Hawa watu watatu wawili ni madaktari ambao naona mmoja anahudumia mtoto mwingine hapa chini na mwingine anahudumiwa mama mjamzito

Hapa kuna dawa aina ya TRESIVAC.TRESIVAC PFS ni dawa ya kutumia kuzuia ama kwa chanjo kuzuia virusi kama measles na polio na zingine.

Hapa naona kuna nyumba kingine kimoja nzuri husaidiana sana. Hii nyumba mbele yake naona kina mama wamekuja kuchota maji, kumaanisha maji ndio maisha ya kila kitu pia na binadamu.

Hapa naona kuna madaktari ama maafisa ya afya watano, hawa maafisa ya afya wamebeba mitungi wawili na kuna mwili ya binadamu ni kama wanapiga dawa kuzuia virusi.

Hapa naona kuna aina tatu ya dawa. Hizi madawa hutumika na watu wanamagonjwa mbalimbali kama kipafu na magonjwa ya diabetes .

Hapa naona kuna watu wawili, mmoja ameketi akifanyiwa matibabu kuonekana huyu anafanya matibabu ni daktari anahakikisha ya kwamba huyu mwingine amepata nafuu kwa maisha yake.

Hapa ni hospitali, naona kuna madaktari wawili wanaohudumia mgonjwa mmoja ambaye amekuwa na maumivu ya, maumivu ya meno, amekuwa akisumbuliwa sana na meno amekuja kupata matibabu.

Hii dawa imeandikwa Wellvita. Wellvita ni dawa hutumika kuongeza nguvu ya kiayoni katika damu ya binadamu iliipate nguvu ya kuzuia magonjwa.

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye amefurahi sana kumaanisha hapa ni hospitali kulingana na maandishi zenye zimeandikwa hapa kama dental care . Inamaanisha hapa ni mahali pa kung'olea meno au kutibia meno.

Hapa kuna mwanadada ambayo naona anazima moto iliyo imetoka kwa jiko. Hili moto ni kama ilikua kubwa na ilikua kuleta maafa au kuathiri watu.

Naona mikono ya watu wawili mmoja akishika mwenzake ni kama mmoja anahudumiwa na afisa ya afya ili apate huduma ya afya kwa hospitali.

Hii ni dawa yenye imeandikwa Stamaril. Stamaril ni dawa hutumiwa kufanya chanjo ili izuie watu kupata virusi kabla hawajashikwa na huo ugonjwa.

Hii ni dawa ambayo imeandikwa Vitamin D . Hii dawa humezwa na wale ambao wamepoteza ladhaa ya Vitamin D yenye inaletwa na jua. Ukiwa na hiyo shida tafuta dawa hili.

Hapa ni hospitali. Naona watu wawili, mmoja amelala na daktari anamhudumia kung'oa meno yake. Kwa wale wenye wako na maumivu ya meno, ni bora utembelee madaktari kwa ofisi yao ama kwa hospitali ili meno yenu zing'olewe upate nafuu.

Kwenye hiki kiwanja naona maafisa wawili wa usalama, hako mbele yao pia kuna maafisa wengine wamesimama wamewekea ulinzi hili tingatinga ambayo linabomoa nyumba.

Hii ni darasa moja kwenye ili darasa naona wanafuzi pamoja na mwalimu wao akiwafunza na pia naona mwanafunzi mmoja anawaeleza wenzake vile amefundishwa

Hapa naona watu wawili wakija kwenye kisima maji. Hao watu wamekuja kutafuta maji ili wajisaidie kwa maisha yao kwa kupika ama kwa kukunywa. Maji ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu.

Hii ni kituo nyingine cha kuhudumia watu kwa hali ya afya naona daktari mmoja anadunga mtu shindano ama anachanja mmoja ili azuie virusi ama maradhi.

Hapa ni chumba cha dawa cha aina tofauti mbali mbali , dawa ya kuleta vitamin ya 3D kwa wenye wamepoteza ladha kwa mdomo yao ambao wanataka vitamin 3D wanapata kwa hii dawa.

Hapa naona ni kama hospitali, naona mama mmoja ameketi kwa kitanda cha hospitali huku wengine ni kama wamekuja kumuona ni kama hawa ni marafiki yake huyu mama mwenye amejifungua.

Hapa ni hospitali ambayo naona daktari mmoja mwenye tajriba anahudumia mama mmoja kung'oa meno yake ili izuie tena maumivu ya meno.

Hapa ni hospitali kuna mahudumu mbali mbali zinapatikana hapa hospitali zaidi kutibu watu ili maisha yao ikue mzuri , naona daktari mmoja na mama mmoja akipewa chanjo kwa mtoto wake kwa ulimi ili apate maisha bora asishikwe na virusi.

Hili ni tanazo la watu wa Ahasaka herbal medicine group, Ahasaka medical group wanatangaza dawa yao ya Albaa, ambayo inatumika kuongeza nguvu za kiume, pia kuondoa ganzi kwa kiume.

Hapa kuna watu wengi, pia katikati yao, miongoni mwao naona maafisa wa afya hapa na mitungi zingine kule kando yao. Ni kama kwamba wanaelezewa kwa nini ni muhimu kunawa mkono baada ya kusalimia watu.

Hapa kuna madawa tatu tofauti ambazo hutumiwa katika chanjo. Dawa moja huandikwa yellow fever . Yellow fever hutumika kutibu malaria kwa mwili na joto mwilini.

Kuna dawa ya Nature's Bounty kwa chupa ya kijani kibichi. Dawa hili hutumika kwa watu wenye wamekosa iron kwa mwili yao. Hii dawa huongeza nguvu kwa damu nyekundu. Ukipoteza damu nyekundu yako inapungua nguvu, unaweza tumia hii dawa.

Hii ni kituo cha kuhudumia watu wenye wako na magonjwa mbalimbali, wamekuja hapa kuona daktari ama maafisa wa afya, hapa naona mwanamke mmoja anahudumiwa kwa masikio yake na daktari.

Hii ni hospitali ambayo naona watu wawili wamama wa kike pamoja na mtoto mmoja anahudumiwa kima tiba ni kama kwamba anapewa chanjo ya kuzuia virusi.

Hapa kuna dawa aina ya Core Supplement PACK. Hii dawa ni aina ya kuongeza mwili nguvu na kupunguza joto na pia naona glasi ya maji na dawa ingine toauti.

Eneo hili naona hospitali ya kaunti ya Ahero. Imefurika na maji na hakuna mtu yeyote hapa hivi sasa. Inamaanisha hii maji imeleta madhara sana kwa hili hospitali.

Hapa ni shamba la maua. Kwenye hili shamba la maua naona daktari ama ni mkulima wa hili shamba anapiga dawa ili kuzuia madudu kushika matawi ya maua yake.

Hapa naona mti mmoja ambayo haina matawi. Huu mti ni kama umepoteza matawi kwa ajili ya kwamba hapa kumekauka na inaonekana ni jangwa.

Hapa misitu inaugua, na misitu ikiugua inaleta madhara sana kwa mazingira ya binadamu. Ya kuwa wanyama pori watakosa mahali pa kuishi na watasumbua watu kwa boma lao. Ili kitu kama hiki isifanyike, lazima tuzingatie namna ya kuishi kwa mazingira yetu.

Hapa naona kuna watu wametembea kwa barabara, na kwenye hii barabara naona pia kuna maji imekuja imejaa hadi barabara ikaporomoka, na hii imesababisha hatari sana.

Hapa kuna watu wengi sana. Wengine wao wamekuja kutafuta matibabu kwa watoto wao ili wapate chanjo kuzuia virusi mbali mbali. Wengine ni madaktari wenye wanasaidia watu kupata afya mzuri.

Hii ni mto, kwenye hii mto naona watu wengine ng'ambo ingine na watu wengine, mtu mmoja ng'ambo ingine. Katikati ya mto naona mtu mmoja amebeba mwengine wakipita katikati ya maji ambayo huleta madhara sana kwa maisha ya binadamu.

Huyu mama amefurahi sana akiona maji kwenye mfereji ikitiririka kwenye mtungi yake. Kumaanisha maji utumika kwa vitu aina mbalimbali kuoga, kufua, kusafisha nyumba pia na kunywa.

Hii ni chumba moja cha kueka madawa kwa hospitali. Kwenya hii chumba naona daktari mmoja akisoma na akiangalia madawa na tarehe za kuharibika kwa hizi madawa.

Hiki ni kituo kimoja cha kupata matibabu ama kwa huduma ya matibabu. Kwenye hiki kituo naona daktari mmoja anatibu mama mwingine akiketi na apate afya nzuri.

Naona hapo watu wasita wakivaa majezi tofauti tofauti wengine wakivaa makofia na ni kana kwamba nyumba ilianguka hapa na nyumba ikianguka huleta madhara sana kwa eneo lenye nyumba watu ata hukufa na wengine kupoteza ali yao.

Hii ni hospitali amabayo naona maafisa wa afya wakihudumia mgonjwa mmoja ambaye amelala na akalazwa ,hapa ni eneo ya kufanya upasuaji.

Hii ni dawa ya Lumefantrine, Lumefantrine ni dawa muhimu sana kwa maisha ya binadamu hasa kwa wale ambao huwa wako na joto mwilini na pia wenye wako na pressure kwa maisha yao.

Naona hapa kuna watoto watatu ambao wamekuja na mtungi. Hao watoto ni kana kwamba wamekuja kutafuta maji na maji yenye wamepata hapa si maji pasafi sana. Ni kana kwamba pipe imetenganisha na ingine hapa.

Hapa naona watu wawili ambao mmoja wao ni daktari na mwingine ni mgonjwa amekuja kupata matibabu na anahudumiwa na daktari ambayo anamchanja ili kuzuia virusi na maradhi zingine.

Hapa naona choo ambayo imeandikwa choo ya umma imepakwa rangi ya njano na rangi ya majani kibichi hii choo ya umma inasaidia watu wenye wakona haja ndogo ama haja kubwa ili waonyeshe namna ya kulinda mazingira isichafuke.

Hapa ni shamba kubwa la miwa, Naona kuna wenye wanapiga madawa ya kuzuia wadudu mbali mbali na magonjwa mbali mbali zenye zinezapatikana kwa udongo na na matawi ya miwa ili isizuie miwa kufanya vizuri. Hao madaktari wanapiga dawa, wazuie hizo madudu.

Hii ni nyumba moja kwenye hospitali ya kufanya operesheni ama upasuaji. Kwenye hii nyumba naona daktari anamhudumia mgonjwa mwenye amekuwa na maumivu ya bega.

Hapa naona watu wawili, msichana mmoja ambaye anapata matibabu na daktari mmoja akipeana matibabu kwa huyu msichana ili apate maisha bora ama afya yake ikue njema.

Hapa ni hospitali moja nzuri safi sana, kwenye hili hospitali naona daktari anahudumia mgonjwa hili kungoa meno lake ama kupata matibabu ya meno yenye inamuuma.

Hapa ni kituo ama hospitali cha kuhudumia watu kwa kimaisha. Kwa hiyo hospitali naona watu wawili. Mama mmoja anaelezewa na daktari wa kike mbinu ya kutumia njia ya kutumia madawa.

Hapa naona watu wawili, mmoja ni mtoto, mmoja inaonekana ni kama ni daktari anataka kumsaidia mtoto ama kuhudumia kupata matibabu ili maisha yake akuwe na maisha mazuri.

Hapa naona watu wawili wa kike, mmoja ni mama ambaye amebeba mtoto na mmoja ni daktari anahudumia huyu mtoto wa mama ili akuwe na afya nzuri kwa maisha yake.

Hii ni dawa limewekwa kwa juu ya hii meza. Hii dawa hutumika kutibu magonjwa mbalimbali na maradhi zingine pia kuzuia virusi mwilini.

Hapa kuna dawa yenye imeandikwa MMR, MMR hutmika kwenye chanjo kuchanja watu na kuzuia virusi na maradhi mbalimbali kama polio na zingine .

Hapa naona vitu vitatu, mbili ni daw, madawa moja ni thermometer . thermometer hutumika kupima joto mwilini, kisha dawa hii humeza, humezwa kupunguza joto mwilini.

Hapa ni hospitali ama kituo kingine cha kupeana madawa ama kutibu wagonjwa waki, wenye wako na shida mbali mbali. Hapa naona kuna daktari anavuruta dawa ili apeana tibu kwa mgonjwa.

Hapa naona ni kama barabara lilikuwa limefurika na maji. Mafuriko ya maji imeleta shida kuu kwa hawa abiria naona kuna mmoja amebebwa na pikipiki na wanapita katikati ya maji.

Hapa ni kituo moja cha kufanya chanjo kwa watoto chini ya umri miaka kumi na tano, hapa watoto wanapewa chanjo kuzuia magonjwa ama maradhi mbali mbali kama Polio.

Huyu mama amejisaidia ama amejifungua kwa hospitali kulingana na hawa madaktari ambao wamebeba watoto wawili kwa ishara ya kwamba amezaa watoto wawili mapacha. Inathibitisha kwamba hawa madaktari wana uwezo mzuri wa kusaidia akina mama kuzaa ili wasikuwe na tatizo.

Hii ni dawa aina ya MMR2. MRR2 ni dawa yenye inapeana chanjo kwa watoto chini ya umri ya miaka kumi na tano hadi miaka zero ili izue virusi kama ya polio.

Hapa naona watu wawili wa kike wakichota maji ndani na wanamwaga nje. Hapa inaoneana kulikuwa na mafuriko ya maji, na mafuriko ya maji huleta madhara na hasara sana kwa maisha ya binadamu.

Hapa naona mkulima mmoja anafanya kazi murwa zaidi. Huyu mkulima ameweka bidhaa zake chini ya hema. Na sasa huyu mkulima anapiga dawa ili hii shamba lake ikuwe sawa.

Hapa ni hospitali kwenye watu huhudumiwa ama kupata matibabu. Kwa hiyo hospitali naona kitengo cha watu wa msalaba mwekundu, pamoja na madaktari wa hili hospitali anahudumia mtu mmoja ambaye amelazwa kwa hio hospitali.

Hapa naona kuna wamama wawili, hawa wamama wawili mmoja amelala na mmoja ameshika tumbo yake ni kama anamhudumia kiafya ili akuwe na afya bora ama ajifungue vizuri.

Hapa naona kunawaka moto ni kana kwamba hapa jumba limeshika moto na kuchomeka na hii inaathiri sana maisha kwa wakaaji wa hili nyumba na wamepoteza na wengine wakapoteza maisha yao.

Hapa naona watu wange wamevaa jaketi ya rangi moja inafanana. Hawa watu wanaonekana ni watu wa usaidizi wa afya, maofisa wa afya. Hawa watu wako na simu kwa mkononi mwao wakionyesha ishara ya kwamba wamepewa simu ya kujisajili na kusaidiana.

Hapa naona daktari mmoja mwenye ako na tajriba na ujuzi ya kuweka madawa. Anaangalia madawa na tarehe zao. Huyu daktari inaonyesha ya kwamba hapa ni hospitali.

Hapa naona watu wawili. Mmoja ameketi na mwingine amesimama akibeba chombo kingine na kalamu ni kama kwamba huyu amesimama ni daktari anamhudumia huyu ambaye ameketi maisha yake ya kiafya.

Hapa ni kituo kimoja kubwa sana ya kuhudumia wagonjwa wako na aina ya magonjwa mbalimbali kama cancer ama Ukimwi.

Naona kuna gari ya kubeba takataka kutoka vyoo na kutoka kwa sewage na imepakwa rangi nyekundu , nyuma na mbele imepakwa rangi ya nyeupe .Gari husaidia watu sana kutoa takataka kwa vyoo yao .

Hii ni shamba moja mzuri sana yenye imetunzwa kwa hali ya juu. Hapa kuna mkulima mmoja anapiga dawa kwa shamba ili azuie madudu zishike matawi la vitu zenye amepanda.

Hii ni sehemu ya town ambayo naona manyumba mingi aina ya gorofa pia naona maji inapita kando ya hizi nyumba. Maji chafu kumaanisha nyumba zingine zimeanguka kumaanisha kulikuwa na mafuriko ya maji hapa town .

Hapa naona kuna chanjo linafanyika kwa watoto. Chanjo hili ni muhimu sana kwa watoto chini ya umri wa miaka kumi na miwili. Linazuia watoto hawa watoto kupata virusi.

Hapa naona kuna mtu mmoja na mitungi ndogo akibeba mkononi mwake na amevaa barakoa kwenye pua lake. Na pia naona mitungi kadhaa hapa na huyu mtu ni kama anasafisha hizi mitungi.

Hapa ni barabara yenye imefurika na maji na magri pia naona zinapita kando kando na watu wakipita miguu tupu. Hii huleta madhara sana katika afya na mazingira watu hupata magonjwa mbali mbali kutoka na mafuriko ya maji kwa barabara wakikanyaga miguu chini.

Hapa naona vitu kutoka mbalimbali. Vitu za herbal, madawa za herbal ambayo huwekwa hapa na mti mtu mmoja ni kama anauza kwa magonwa wanaotibiwa na herbal .

Hii ni dawa aina ya MMR two ni dawa ya kuchanja watoto wenye wao na misuli na aina ya magonjwa mbalimbali, mtoto wako akichanjwa na dawa hii hatapata misuli na virusi vingine yenye inaletwa na inasababisha maafa ya mtoto.

Hapa panafanyiwa huduma ya kiafya, naona madaktari watano wakifanyia huduma hawa watu. Kuna mama mmoja anafanyiwa huduma ya meno kule na anapata matibabu.

Hapa ni hospitali ambayo naona daktari anamuudumia mgonjwa, ambaye ako na maumivu ya meno, huyu mgonjwa ni kama daktari anamtibu meno yake iliapate nafuu.

Hapa kuna watu wawili. Kwa hawa watu wawili, mmoja ni mgonjwa, mmoja ni daktari, ambaye anasaidia mgonjwa jinsi ya kuangalia macho yake na kupata matibabu huyu mgonjwa.

Hapa kuna dawa ingine yenye imeandikwa EPILEPSY MEDICINE. EPILEPSY MEDICINE. ni muhimu sana kwa wenye wamekosa vitu aina mbalimbali kwa mwili yao.

Hapa naona watu wawili ambao mmoja wao ameshika mtungi wa gesi. Hawa watu wawili nikama wanauza mitungi ya gesi kwa wale ambao wanatumia gesi.

Hapa naona watu wengi wakisimama kwenye mstari. Hao watu mwengine ameketi chini akifanyiwa matibabu na daktari ili kuzuia magonjwa mbalimbali na maradhi zenye inaezamshika.

Hapa naona watu wasita, ikiwemo maafisa maskari watatu wako hapa na pia maafisa ya maisha pia ya afya wako hapa.

Hapa naona kuna watu wawili ambao wamefurahi sana na mmoja wao ni kama daktari na mmoja labda ni mgonjwa, amefurahi baada ya kupata matibabu na kupona.

Hapa kuna dawa aina ya MMR2.MMR2 ni dawa mzuri sana inapeana chanjo kwa watoto wachanga chini ya umri wa miaka kumi na miwili kuzuia vitu kama Measles na Marathi.

Hapa ni kituo cha kupata matibabu kwa eneo la kijiji , naona kuna daktari mmoja amebeba dawa kwa mkono wake na sindano kumaanisha anataka kupeana mtu chanjo ili apate maisha bora.

Kwenye hili nyumba naona watu wawili. Kwa hii nyumba naona kuna TV, hao watu wawili mmoja ni kama mgonjwa, mwingine ni daktari ambayo, anamwelezea huyu mgonjwa, nyingi zaidi kwa maisha yake.

Hapa naona kuna mitungi imewekwa na maji hapa ili watu wasafishe mikono yao kila baada ya saa, ili izuie kushikwa na virusi kutoka maeneo tofauti tofauti.

Naona gati ya huduma ya afya imesimama pale na kuna wanaume wawili wa kupata matibabu kwa magonjwa mbali mbali wanatarajia wenye wanaweza kuja ili wapeane madawa na kusaidia afya ya watu.

Hapa naona kuna watu wanne pia naona kuna mitungi miwili imewekwa kwa chuma ingine, hayo mitingu ni ya kubeba maji katikati ya hao wanne pia naona maafisa wa afya.

Hapa naona wahudumu wa kwanza wa afya wakisimama wanajadiliana mambo zingine mbalimbali kulingana na afya nchini Kenya.

Naona dawa ya Cetirizine aina ya mia mbili na hamsini. Hii dawa ya Cetirizine inatibu vitu mbalimbali kama malaria, homa, na huleta joto kwa mwili. Na pia hupunguza kutoa uchovu kwa mwili.

Hapa naona kuna vitu tofauti tofauti, kuna mitungi zingine za nyekundu pia naona kuna juala zingine na hapa inaonekana ni kama pahali pa mtu ama mganga.

Hapa ni hospitali. Kwenye hili hospitali naona watu wawili, mmoja amevaa barakoa akisaidia mtu mmoja mwenye ako na maumivu sana ya meno.

Hapa naona watu wawili, mmoja amelala, mwingine amesimama akishika mguu yake mmoja juu, ni kana kwamba anamhudumia katika kiwango cha huduma ya kwanza.

Kwenye hii barabara naona kumetoka lori imegongana na lori ingine kusababisha ajali, hii inamaanisha kwenye hii barabara watu wameumia na wengine kupotesha maisha yao.

Hapa kumetokea ajali katika barabara hili, kwenye hii ajali naona kumesababisha vifo vya watu pamoja na gari kuharibika, kupoteza mali ya wengine.

Hapa kuna aina ya dawa ingine ya M-M-R . M-M-R hutumika kufanya chanjo, kuzuia virusi zenye zinaezaingia kwa mwili wa binadamu kabla hajashika hio ugonjwa.

Hapa kuna aina za madawa tatu tofauti, hizi madawa zikiwekwa pamoja zinapeana tibu kwa ugonjwa moja, ama kama kuleta nguvu ya vitamin 3D kwa mwili.

Hapa naona mtu mmoja. Huyu mtu amebeba mashini ya kupiga dawa ya kuzuia virusi mbalimbali ambayo hupatikana kwa hewa ili mazingira ikuwe kwa hali njema.

Hapa naona kuna shamba ingine la maua, huyu mtu anatembea kwa hili shamba la maua ikimpendeza sana, kumbe harufu ya maua pia inaweza kuwa dawa.

Hii ni shamba ingine kubwa lenye imebeba miwa na vitu tofauti. Hili shamba naona mkulima mwenye shamba anapiga dawa kuzuia madudu na maradhi mbali mbali zenye zinaweza shika matawi ya vitu kwa hili shamba.

Hii ni kituo kimoja cha kuhudumia wenye wako na shida mbalimbali kwa mwili, na sasa hapa naona mama mmoja ameketi akihudumiwa na daktari mwenye ako na tajriba.

Hapa kuna dawa aina ya COLOR CODE FOR MEASLES , hii COLOR CODE FOR MEASLES ama M-M-R II hutumika kwa chanjo ya watoto ili wasiweze kupata virusi vya misuli.

Hapa naona kuna daktari wawili ambao wanamhudumia mtoto mmoja mgomjwa, huyu mtoto akishatibiwa atapata nafuu kwa maisha yake na atakuwa na maisha bora.

Hapa naona ni kama hospitali ambayo mtoto mmoja anahudumiwa na daktari. Huyu mtoto ameletwa na mamake mwenye amevaa barakoa.

Hapa naona watu wengi sana wamesanyika kwa kupata funzo kutoka kwa maafisa ya wana afya kutoka maeneo mbalimbali kote nchini.

Hapa naona kuna aina ya madawa tatu, zenye zinatumika kuongeza mwili kwa nguvu. Hizi madawa hutumika kuongeza ladha pia na kuongeza nguvu katika damu nyekundu ya mwili.

Hapa naona kuna dawa moja ya MMR. MMR ni dawa ya kufanyiwa chanjo kwa watoto wenye wako na umri ya chini ya kumi na tano. Ni dawa ya kuzuia virusi na maradhi tofauti.

Hii ni kwa nyumba ingine inaonekana ni darasa, kwenye hili nyumba naona watu wawili ni kama maafisa wa afya wanafunza wengine na huyu mama mwenye amebeba suruali mkononi anaonekana mama mzuri mwenye anajua kufundisha.

Hapa naona kuna watu wawili. Mwingine akilala na mwingine amesimama. Mwenye amesimama ni kama daktari na anamhudumia huyu mgonjwa ili apate nafuu na aendelee na afya yake.

Hapa naona mama mmoja na mtoto mmoja. Huyu mama ananawa mikono ikiwa kwa ndoo chafu na kuzuia vurusi, kumbe ni vyema kusafisha mkono baada ya kila saa kuzuia virusi.

Hapo kuna dawa inaitwa hipobruven. Hipobruven ni dawa ambayo utumika kupaka kwa mwili ili kuzuia ama kutengeneza ngozi ikuwe sawa sana katika mwili wa binadamu.

Hii ni kama hospitali, kwenye hii hospitali hii nyumba naona kuna daktari mmoja ambaye amefurahi sana na kazi yake akibeba vitu viwili mkononi. Huyu daktari ni kama daktari wa PHYSIOTHERAPY ama kukanda watu.

Hiki ni kituo cha kuhudumia wagonjwa wenye wako na maradhi na ugonjwa mbalimbali. Kwenye hiki kituo naona kuna madaktari wawili ambao mmoja wao anatibu mtu mwingine.

Hapa naona kuna dawa na syringe ama dawa na sindani, hii ni dawa aina ya MMR, hii MMR hutumika kupeana chanjo ya misuli.

Hapa ni eneo moja katika maeneo ya Turkana. Hichi wanakijiji wamejitokelezea kutafuta maji ili wasaidie kupika na kukunywa, pia katika mahitaji mbalimbali ya maji kama kuoga.

Naona kuna mtoto mmoja ana hudumiwa na daktari pia ikiwemo mzazi ambaye amemleta ili apate matibabu na apate na afya bora katika maisha yake. Huyu mtoto ni mmoja wa wananchi wa Kenya.

Naona mitungi ya maji ikiwekwa juu ya stand ingine na mtu mmoja akinawa mikono ili asiachishe mkono yake baada ya kusalimia watu ili atoe virusi yenye anawezapata kutokana na kusalimia watu.

Kwa hii nyumba kuna watu wawili wameketi ,hawa watu wawili mmjoja niwa kike mmoja ni wa kiume ,kwenye hapa hili nyumba ni kama ni hospitali na uyu wa kiume ni daktari ambaye anamwangalia huyu mgonjwa macho yake kisha apate matibabu.

Hapa kuna watu wawili, hao watu wawili ni kama wako kwa chumba kimoja cha kuhudumia wagonjwa. Naona mmoja wao amevaa barakoa ni kama daktari anamwelezea maelezo zaidi huyu mgonjwa.

Hapa ni hospitali ambayo naona watu wawili, mmoja ni daktari mwingine ni mama mwenye amekuja kupata matibabu kwa mtoto yake, huyu mama ameleta mtoto ili apate chanjo ya kuzuia virusi.

Hii ni chumba moja wa hospitali. Kwenye hii chumba naona daktari ambaye anaandika rekodi na hapa naona aina ya mashini tofauti tofauti ya kupima magonjwa mingi.